Mwanamke mmoja ambaye ako kwenye mazoezini akiwa ameketi huku ikiwa imeandikwa Hellen Wawera, Nationality Kenya ,mwezi wa kuzaliwa aprili,15 1999.

Kuna nyumba moja ya kifahari, huku ikiwa imefunguliwa mlango mmoja, dirisha limefunguliwa na pale juu kuna chumba chenye gilasi ambao imejengwa. Nje kuna nyasi ambazo zimeokotwa zikawa safi.

Kuna kitabu kimoja juu ya meza, kitabu ni cha mwanafunzi, kimechorwa michoro ambayo ina watu familia wameketi kwenye meza huku wakila.

Mwanariadha mmoja mwanaume akiwa mlemavu kwenye baiskeli lake huku akiliendeshea mguu mmoja akiwa amevalia kofia ya usalama . Kando yake kuna misitu.

Hili ni kabati ambalo liko katika darasa huku liko na rafu ambazo zimebeba faili katika kila rafu.

Huku ni darasani ambamo kuna viti vya chuma ,chini yake Kwa sakafu kuna vigae. Darasa lenyewe ni safi lakini hakuna wanafunzi mle.

Katika rumu hii ya darasa kuna bango ambalo liko ubaoni likiwa limeandikwa ABCDE na michoro fulani iliyozunguka chini yake imeandikwa be happy .

Mwanadada mmoja ambae ameketi kwenye kiti chake cha baiskeli akiwa amevalia nguo yenye imeeandikwa kenya na kofia kichwani huku amebeba bango limeandikwa Paris 2014 qualified .

Huu ni mlango wa shule ambao umefunguliwa kidogo. Umetengenezwa kutokana na mbao, na kuwekwa mapambo yaliyolainika. Huku ikiwa imeandikwa form one R .

Katika eneo hili, kuna uwanja wenye nyasi yenye rangi ya kijani kibichi. Huku kando, kuna nyumba zilizojengwa na miti iliyozunguka huku ikiwa inapendeza.

Katika darasa hili ambalo limepangwa kwenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe huku likiwa limepigwa deki liko kitavi, mlango ukiwa umefungwa mbali na dirisha yanapitisha mwanga.

Watu wawili, wote ni wanaume, ambao wamekalia kwenye baiskeli yao huku wakiwa wanaendesha. Wamevalia kofia zenye usalama kichwani pamoja na nguo zao ambazo zimeandikwa Kenya. Kando yake kuna msitu.

Eneo hili la ofisi kuna tarakilishi mbili pamoja na printer zilizoko juu ya meza na juu ya kiti. Kando kuna kiti ambacho chenye rangi ya black kilicho bila mtu.

Katika kiwanja hiki, mwamuzi, ambaye ako katikati mwa wachezaji ,we ambao ni vilema, wana cheza, wakitumia vifaa vyao huku wakiongeleshwa.

Hichi ni kitabu cha mwanafunzi ambacho kimeegezwa huku. Ikiwa kimeandikwa longhorn computer science learner`s book grade seven . Kwenye picha, mkono ambao uliovalia glavu ukiwa umeshikilia vitu.

Miongoni mwa shule ambayo mojawapo imejengwa aina ya ghorofa mbili milango mitatu yenye rangi nyekundu huku ikiwa imetengenezwa kutokana na mbao imesafishwa. Shule iko safi nje kuna miti pamoja na maua.

Watu wawili ambao wanakimbia huku chini ikiwa imeandikwa Samuel Muchai right with his guide Jean Kipchumba . Nationality Kenyan date of birth December

Hichi ni kitabu cha mwanafunzi ambacho kimeshinda na mkono wa mtu fulani huku nje ya kava kikiwa kimeandikwa idan richard junior English grade two new edition.

Katika shule hii kwenye room moja ambayo imepangwa. Iko na viti vya plastiki vyinye rangi nyeupe pamoja na meza. Chini kwa sakafu kuna vigae. Darasa lenyewe ni safi.

Bango hili ambalo limeegeshwa ukutani, rangi iliyosambaa ni rangi nyekundu, huku ikiwa kuna michoro yenye saa, sungura, ikiwa imeandikwa O'clock, Quarter To, Half Past .

Katika eneo hili la shule, kwenye rumu moja kuna meza na vitabu vingi huku na tarakilishi mbili pamoja na vipanya na kibodi vikiwa mezani.

Mwanaume mmoja kavalia suti yenye rangi ya buluu huku akiwa amesimama kufunga na tai kwenye shingo lake akiwa na mikrofoni jukwaani akiwa anaongelesha watu. Huku nyuma kuna na bango ambalo limeandikwa theme: empowerment and engagement in children with abilities .

Katika shule hii, kwenye rumu mojawapo, una vitabu ambavyo vimepangwa mezani juu, kando yake kuna tarakirishi mbili, pamoja na kibodi, na vipanya vyake, kando.

Katika uwanja huu wanariadha wawili ambao wameshikana mikono kupitia kwa kamba mmoja mwanamke akiwa amefunga macho yake akitumia kitu kama barakoa huku wakiimbia jina Koech mwenzake Rio.

Maeneo haya ni ya baharini ambapo namuona mtu mmoja ambaye amevalia tisheti yenye rangi nyekundu pamoja yenye na rangi nyeupe ikiwa imeandikwa Kenya akiwa ndani na mashua yake akiendesha pamoja na kilemba kichwani.

Hapa ni shuleni, kuna chumba chenye ghorofa mbili. Huku milango yake ikiwa imetengenezwa kutokana na mbao na kupakwa rangi nyekundu. Huku inje darasa limesafishwa na kung'ara.

Katika mlango huu. Ukiwa umetengenezwa kutokana na mbao. Umepakwa rangi ya udhurungi. Huku kuna bango ambalo limeandikwa no exit for students warning .

Katika uwanja huu wanaume ambao wamelemaa miguu yao wakiwa wanacheza mpira huku ameruka juu kando yao kuna kochi ambaye amesimama huku akiwatizama .